Hili ni dawa. Dawa hili linapewa kwa mgonjwa kwa kudungiwa sindano. Mgonjwa anapopata dawa hili anaweza kuwa na afya njema ya kuendelea kuishi vizuri ili asiweze kupatwa na maradhi mengine.

Huku tunaona madawa. Madawa hizi zinatumika kwa kumezwa ili mtu aweze kupata hali njema maishani mwake au pia aweze ili kupata au kuishi maishani mzuri katika aa...

Huku ni hospitalini, tuna itazama kuwa kuna madawa ambazo hazija tumika kamwe. Hizi madawa zingine ni dawa za kumeza ili mtu aweze kupata hali njema na kukufurahia maishani mwake bila kuhangaika na ugonjwa.

Hapa tunaona watu ambao wamekusanyika. Inaonekana kuwa na vyumba ambavyo vimeanguka na kuporomoka. Wenyewe wanaonekana kuwa katika hali ngumu sana. Wanaonekana wakikusanya vitu ambavyo vilibakia.

Huku ni darasani. Darasa hili inaonekana kuwa na wanafunzi wa chekechea, huku pia tunaona mwalimu wao akiwa anaisimamia na kuwafunza ili ya kusoma. Huku pia tunaona wamevalia barakoa.

Huku tunaona daktari, daktari huyu anaonenakana kuwa amevalia barakoa, ako mwangalifu sana katika kazi yake, anaonekana kuwa anamtibu mtoto mdogo, pia huyu daktari anaonekana kuwa anaicha.

Huku naiona mama na mtoto mdogo ambaye ameshika katika mikononi yake, tena naiona daktari amejituma vizuri ili aweze kupea chanjo mtoto huyu kupitia njia ya mdomo. Tena hizi madawa ya chanjo inapea afya bora kwa watoto na wakue na...

Huku tunaona magari, na magari hizi zinaonekana kuwa imepata ajali na kisha maduka au mali za watu zimeweza kuchomeka pia tunaona watu wamekuja kushuhudia kitendo hicho, huku pia kuna uwezekano ya kuwa mali ya watu imeporomoka.

Huku tunaona daktari mmoja na mama mmoja anayeongeleshwa dhidi ya kutumia dawa hizi ambazo amepewa. Huku pia ni hospitalini ambapo wagonjwa huenda ili kupata matibabu kutoka kwa madaktari.

Huku naona mama ambaye ni mjamzito, na huku pia ninaona mama ambaye anamsaidia huyu mama ili aweze kupata au kuzaa mtoto bila kuumia au bila kusikia uchungu mwilini mwake.

Huku naona ya kwamba kuna mahindi ambayo panzi yamepanda ili wajitafutie chakula yao, hapa kuna uwezekano wa kuwa hii mahindi yatakosa kukua vizuri.

Huku naona ya kwamba kuna dawa ambazo hazijatumika. Hii dawa inatumika kuua virusi ilivyo kwa mwili ya watoto. Pia hii dawa ukidungwa unapata hali nzuri au hali njema.

Huku naona kuna dawa au madawa mingi ambazo zimetiwa mezani hizi madawa zinatumika kwa kuchanjwa mtu au mtoto aliyekonjeka na pia inatumika kwa kuzuia viruzi katika watoto, pia hii dawa ni muhimu sana.

Huku naona ya kwamba kuna magari ambayo yameanguka dhidi ya mvua kubwa au mafuriko ambayo yamefunika barabarani, pia watu wamekubali waingie maji ili wavuke.

Huku naona ya kwamba kuna mtoto ambaye anapata chanjo kutoka kwa daktari, hii chanjo inasaidia watoto wawe na hali njema watakao kuwa wakubwa na hali mzuri ya mwili.

Huku naona daktari mmoja ambaye anasoma dawa ambazo zimewekwa kwa karatasi moja, huku pia inaonekana kuwa ni chumba ambacho dawa huwekwa kwa hospitalini.

Daktari ambaye anapiga chanjo mtu mmoja. Huyu mtu anaonekana amepigwa kwa kuwa dhidi ya kushikwa na ugonjwa huu. Huyu mtu pia anaonekana kuwa hayuko sawa mwilini mwake ila atatibiwa na madaktari.

Huku tunaona madawa . Madawa hizi zinatumika kwa kuchanja mtu ili kupata hali njema maishani mwake . Hii dawa inaonekana kuwa haijatumika na pia kuna chanjo iliyoko pale . Huku pia zinapatikana katika hospitalini .

Huku naona yakwamba kuna daktari na mtoto mdogo ambaye anasaidiwa kwa kufunikwa ili asipigwe na baridi au isije kuwa atapata ugonjwa dhidi ya baridi.

Hapa naona kuwa kuna mtu anapimwa hospitalini huku naona daktari amemueka kwa kitanda ili apime mgonjwa huyu ajue hali yake pia hapa atapata hali mzuri.

Huku tunaona na nyumba ambazo zimechomeka na pia hii moto umeleta hasara kubwa. Imeweza kuchoma mahali ya watu waliokuwa wamenyumba hizi na pia hii imeleta shida kubwa au changamoto kubwa kwa familia wanaoishi humu.

Huku naona ya kwamba kuna nyumba moja ya jamii ya aina ya wamaasai. Huku pia inaonekana kuna ukame kubwa sana hakuna mimea ambayo inaweza pandwa hapa.

Huku naona mama moja anabeba maji mgongoni na mtoto mbele yake inaonyesha ya kwamba hawa watu wanendea maji kwa mbali sana, hii inasumbua watu wakati wa ukame na jua kali juu watu wanaitaji maji.

Hapa naona ya kwamba kuna mtu ambaye anapata chanjo humu, hii chanjo inasaidia watu kupata hali njema au kukinga magonjwa ambazo zinaweza kuingia mwilini.

Huku naona daktari ambaye ni mwanaume na mama mmoja ambaye anaonekana akitibiwa neno yake au ana kusafishwa. Pia kuna wengine wanapanga laini dhidi ya kuhudumiwa.

Huku naona ya kwamba kuna mtu anayechukua virako vyake kwa kuamisha na kuenda mahali ingine. Huku inaonekana kuwa kuna mafuriko kubwa sana.

Huku naona ya kwamba kuna madaktari, mtoto na mamaye. Pia huyu mtoto anapokea matibabu kutoka kwa mama yake ili akuwe na afya nzuri na apate nguvu.

Huku naona ya kwamba kuna mafuriko kubwa sana katika hii kijiji, pia huku naona kuna gari ambayo inajaribu kupita hii barabara lakini haipitiki, inaleta hasara kubwa sana.

Katika ii picha naona kitu ambacho madaktari hutumia kupima joto mwilini, na naona pia kuna dawa ambayo haijatumika kwa sasa.

Huku ni hospitalini hospitali hili inaonekana kuwa na wagonjwa tafauti tafauti, hawa wagonjwa wanaonekana kuwa wako hali mbaya mwingine amevunjika miguu yake na anasikia uchungu mwilini mwake lakini anahutumiwa na daktari hapa.

Hapa naona gari ambao Inang'ang'ana. kupita katika barabara ambayo imejaa mafuriko. Huku pia naona watu wanajaribu kupita lakini haipitiki mno.

huko unaona madawa ambazo hazijatumika. Hii dawa inapatikana hospitalini ambapo watoto wadogo huwachanga wanaenda kuchanjwa ili kuzuia virusi nyingi maishani mwa. Pia hii dawa inaweza kuwa inatumika kwa kudunga mtu mkubwa.

Huku naona daktari ambaye amevaa barakoa huyu daktari anaumani umakinikaji wa kupima dawa hii dawa inatumika wa kudungwa mtu au kuchanja mtu

Katika hii picha naona ya kwamba kuna mama moja ambaye anasafishiwa meno na daktari wa meno. Huyu mama naona amepanua mdomo wake ili meno isafishwe vizuri.

Huku naona ya kwamba kuna daktari mmoja ambaye amefunga barakoa, na huyu daktari anaonekana akipima dawa ili amdunge mgonjwa apate hali nzuri.

Hapa tunaona mzee aliyedungwa sindano labda hakuwa na afya au nguvu ya kutosha. Daktari huyu anajaribu kumtibu mzee tuliyeona kwenye picha hili, daktari huyu anampa dawa kwa kumdunga sindano.

Huku naona yakwamba Kuna daktari wa meno ambaye yeye mwenyewe amevaa barakoa, hapa Kuna mtu anangolewa meno au kusafishiwa na daktari huyu wa meno.

Huku naona watu wengi sana wamekuja kushuhudia dhidi ambayo maji ilifanya hapa. Hapa kuna uwezekano ya kuwa kuna mafuriko au mvua kubwa kubwa.

Unaona wanafunzi wachekechea na mwalimu wao ambaye anawasimamia wa kuchota maji. Hapa tunaona kuwa kuna sheria ambazo zinakwapo humu. Wanachota maji wakiwa wamepanga laini ile kuhakikisha kila mtu amepata maji hiyo.

Hapa naona madaktari watatu ambao wanajaribu kutibu mwanamke huyu. Daktari hao wanafanya kazi hili, Ili wasaidie hawa watu kupata nguvu au afya njema katika maishani mwao.

Huku naona ya kwamba kuna daktari wa meno na mtu mama mmoja ambaye amekuja kusafishiwa au kungolewa meno yake dhidi ya kutosafisha meno yake.

Hapa tunaona mtu anayepata chanjo kutoka kwa daktari watu huku wanaonekana wakiwa wamevaa barakoa ili kuzuia virusi tofauti tofauti wanaonekana pia wako wamepanga laini refu na kwamba wanagonjea kutibiwa na madaktari hao.

Huku naona kuna daktari a macho anayeona macho ya mama mmoja ili ajue hali ya macho ya huyu mama. Tena huyu daktari inatueleza ya kwamba huku ni hospitali ya kutibu macho ili watu waweze kuona mengi.

Huku naona ya kwamba kuna mtoto ambaye amevaa barakoa na ananawishwa mkono na daktari mmoja ambaye amesimamia usafi. Hapa kuna uwezekano kwa kuwa kuna hali mzuri.

Huku naoana ya kwamba kuna nyama mmoja ambaye ni ngamia, amekufa dhidi ya ukame ambayo ni kubwa sana humu. Hii inaleta changa moto kwa mkulima ambaye alikuwa akifuga.

Huku naona ya kwamba kuna mafuriko kubwa sana ambayo yamevamia kijiji hiki, hao watu wnaonekana wakihuzunika kwa kupata maji hayo.

Huku naona ya kwamba kuna matangazo ya dawa ambayo inatibu na kumaliza matatizo ya kuumwa na kichwa, matatizo haya yamepatikana na watu wengi.

Huku naona mtu ambaye anapiga dawa aina ya viazi, pia huyu mtu ameivalia nguo ambaye dawa haiwezi ingia mno, huku kutakua na mavuno kwa wingi.

Hapa naona ya kwamba kuna dawa ya watoto wadogo waliokuwa na miezi kumi na mbili kwenda juu. Pia hii dawa inatumika kwa mtoto ili apate afya bora.

Hapa tunaona dawa ambalo linaweza kutibu mtu, au kitu chochote. Dawa hizi ninaweza kusaidia watu au kitu kingine. Dawa hili linasaidia kitu ambacho kinafaa kutibu.

Huku naona ya kwamba kuna madawa ambazo hazijatumika , hii dawa inatumika kwa kuua viruzi ambazo zinapatikana katika mwilini ya binadamu hasa watoto wachanga.

Huku naona watu wawili ambaye wanachanganya dawa fulani ambayo haijajulikana lakini hii dawa inaonekana kuwa ni hatari sana haifai kuguza mwilini wako.

Huku naona ya kwamba kuna wamama ambao wameketi chini, na mwingine amelazwa chini. Huyu mama ambaye amelala chini anaonekana kuwa ni mama mja mzito.

Huku ni hospitali ya kutengeneza ama kusafisha meno na kupata madawa tofauti tofauti ya kutibu meno. Tena inafunza watu jinsi ama njia ya kuchunga meno yake. Inakuambia inafaa upige mswaki every

Huku naona magari za mapato ambazo zinasafirisha watu, na pia huku naona mzee mmoja ambaye anatembea miguu yake akiskuma troli yake, huku kuna mafuriko.

Huku unaona chanjo. Chanjo hili linatumika kwa kudungiwa mgonjwa ili apate kuwa na afya njema maishani mwake. Huku pia hii dawa inasaidia watu kupata nguvu ili wafanye kazi zao na wapate fedha zao ila wanaenjoy maishani mwake.

Hapa naona kuna hospitali la watoto ambayo watoto wakizaliwa wanaitibiwa. Hapa naona daktari wawili ambao wanajaribu kutibu watoto hao, Watoto hao labda hawana nguvu la kutosha.

Katika hii picha naona ya kwamba kuna daktari ambaye anadunga sindano mwanamke mmoja, hapa pia ukidungwa sindano unapata kuw na hali njema au afya nzuri.

Huku tunaona daktari mmoja ambaye amevalia barakoa ili kuzuia virusi. Huku pia tunaona kuna watu ambao wamekuja ili kupata chanjo na kupata afya njema maishani mwao. Pia huku inaonekana kuwa ni hospitalini.

Huku naona aina ya gari ambayo inatumika kubeba uchafu uliokuwa katika msalani. Pia huku naona watu wawili wanajaribu kutoa uchafu hapo kando.

Hapa tunaona wawili wakiwa katika oparesheni. Anaonekana kuwa angalivu sana katika kazi yao ili kuweza kumsaidia mgonjwa huyu kupata afya njema na hali njema. Huku pia anaonekana kuwa kuna umakinikaji .

Huku tunaona yakwamba kuna mafuriko na pia huku kunaonekana kuwa ni barabarani ambapo magari huegeshwa. Hii pia mafuriko inaleta hasara kubwa na changamoto kwa watu wanaoishi katika nchi. Huku pia tunaona pia magari yakizama ndani ya maji.

Hapa naona ya kwamba kuna madaktari watatu wanaotibu mgonjwa. Huku unaonekana kua wako katika hosipitalini ambapo mgonjwa anatibiwa ili apate hali njema.

Huku tunaona madawa, madawa hizi ni za muhimu mno. Hizi madawa zinaweza tumiwa kwa watoto au watu wakubwa. Zinasaidia kupata nguvu nzuri na kukinga virusi vinavyoweza kuletwa na maradhi tofauti tofauti.

Huku tunaona madawa ambazo zinatumika na kuzuia viruzi mwilini mwetu, daktari anaonekana kuwa anapima dawa hili atungie mtu au mtoto ambaye anasuuliwa kupata viruzi mingi, pia hii dawa pado haijatumika.

Huku naona yakwamba Kuna watoto wawili ambao wako katika mtaro ya maji, na huku Kuna uchafuko wa maji na inaeza leta madhara mbaya mbaya kama ugonjwa.

Huku naona ya kwamba kuna mama mmoja ambaye amepeleka mtoto wake atipiwe katika hospitalini. Huyu mtoto akitipiwa atapata afya njema maishani mwake.

Huku naona daktari moja ambaye ameivaa barakoa na pia huyu daktari anampa chanjo mzee mmoja, hii chanjo itamsaidia kwa kuepusha mzee huyu dhidi ya kupatwa na magonjwa tofauti tofauti.

Huku naona daktari anampea mama mmoja maelezo dhidi ya kumpa mtoto huyu dawa. Huyu mama pia anaonekana kuwa na umakinikaji wa kusikia yale daktari anamwambia.

Huku naona ya kwamba kuna mama mmoja ambaye amezalisha mtoto wake pia kuna mama ambaye amemtembelea na kumjulia hali ila anaonekana kuwa anamsaidia kwa kupanga manguo.

Huku naona kuwa kuna madawa ambazo hazijatumia, yaani kana kwamba iko tayari kutumiwa na madaktari ili watu wapate maisha mazuri, pia hii dawa ni ya watoto wadogo.

Huku naona ya kwamba kuna mwanamke moja ambaye ana tombolewa masikio, hili aje aweke heriini na pia huyu mama anataka atungiwe masikio hili ajirembeshe.

Huku naona ya kwamba kuna madaktari wawili ambao wanahudumia mgonjwa mmoja huku, anaonekana kuwa huyu mgonjwa anashida ya meno na anasaidiwa na madaktari hawa wawili.

Naona ya kwamba kuna aina tofauti tofauti za magari inayotoka hapa barabarani na huku pia kuna kubwa sana ambayo inaendelea huku njia haipitiki.

Hapa tunaona kuwa kuna mzee mmoja ambaye amevaa barakoa na anaonekana kuwa anaskia uchungu mwilini mwake dhidi ya kudungwa sindano na daktari.

Hapa ni shambani. Shamba hili ni kubwa, limepandwa mimea aina aina. Mtu huyo anaonekana kunyunyizia dawa mimea hiyo ili inapokua isiweze kupatwa na maradhi mbali mbali

Hapa ni hospitalini. Tunaweza kumwona nesi akimhudumia mgonjwa. Mgonjwa huyo ataweza kupata kutibiwa ili aweze kuwa na afya njema ili aweze kuendelea na maisha yake vizuri.

Huku naona mama mmoja ambaye anashota maji, huku akifurahia kwa kupata hiyo maji .Hii maji inatuletea afya njema, pia maji ni uhai katika hii jamii.

Huku tunaona watu wawili ambao wanaishona nguo, na hizi nguo zinaonekana ya kwamba ni mabarakoa ambazo zitakuja kununuliwa na watu ili waende kutumia kukinga virusi.

Huku tunaona shindano na chanjo. Shindano hili na chanjo hiyo inatumika kutibu au kunduga, wagonjwa ili wapate afya njema na wawe na nguvu katika maisha yao.

Huku naona ya kwamba kuna mtoto ambaye anapata chanjo ya nguu, huyu mtoto anaonekana kuwa bado ni mdogo na daktari ameivalia barakoa pia mamaye ameivalia barakoa.

Hapa tunaona vioo ambazo ni za shule vioo hivyo vinaoonekana kuwa na masharti mbali mbali kwamba mtu anapaswa kunawa mkono baada ya kutoka msalani ili kudumisha usafi.

Hapa tunaweza kuona chanjo. Chanjo hili lina manufaa mengi sana. La kwanza ni kwamba itatumiwa kumtibu au kumsaidia mtu ili aweze, asiweze kupata maradhi mbalimbali.

Huku ni hospitalini tunaona mama moja ambaye amefaa barakoa ambaye anaajiliwa daktari, mama huyu anaonekana kupata chanjo chanjo hii inazui kupatwa na ugonjwa.

Niko naona wauguzi wawili wanamsaidia mgonjwa kwa kusafisha meno yake ili apate kuwa na afya njema. Pia kutakuwa na kufurahisha afya yake katika maishani mwake.

Huko naona watu wawili wanaosanya matakataka ili kudumisha usafi katika kijiji hii. Hapa kuna uwezekano wa kuo watu uchafua kila mahali katika hii eneo.

Huku tunaona ya kwamba kuna daktari mmoja ambaye anamsaidia mgonjwa .Huyu daktari anaonekana akiwa amevalia barakoa ili azuiye kuambukizwa ugonjwa na huyu. Huyu mgonjwa anaonekana akiwa hali ya mahututi.

Hapa tunaona chanjo na sindano. Sindano hii na chanjo hiyo hutumiwa katika kumtibu mtu aliyepatwa na maradhi mbalimbali au kumuepusha mtu asiweze kupatwa na maradhi mbalimbali ili aweze kupata afya njema.

Hapa tunaona sindano na chanjo, sindano hili na chanjo hiyo itatumika kumtibu mgonjwa ili mgonjwa huyo aweze kupata nafuu na afya njema ili aweze kuishi vizuri.

Huku nanina kuwa kuna kiangazi, kwani kana kwamba haijanyesha wakati mingi, huku pia inaonekana kuwa wanyama hawako au walikuwa walikufa dhidi ya kukosekana kwa chakula zao.

Huko naona ya kwamba kuna mgonjwa mmoja ambaye aliumia kichwani mwake vibaya sana. Hapa inaonekana kuwa ako hospitalini, lakini anapitia machungu mwilini mwake.

Huko naona dawa ambazo zimetiwa mezani. Pia naona chanjo. Hii chanjo inatumika kwa kudungia mtu ili akuwe na maisha mazuri au asije akakonjeka tena.

Huku naona wauguzi wawili ambao wamevaa barakoa na hao wauguzi wanaonekana kuwa wanfanya operesheni huku, huku pia mgonjwa anaonekana kuwa akingolewa meno.

Huku tunaona ya kwamba kuna daktari na mama ambaye amevalia barakoa, amemleta mtoto wake ili akuje apate chanjo. huku pia mtoto huyu akipata chanjo hii atapata kuepuka kwa magonjwa mingi mingi.

Hapa tunaona majengo ambayo yameporomoka. Majengo haya yanaonekana kuwa yalikuwa ya thamani sana. Pia, tunaona mtoto ambaye anaonekana kuwa na huzuni kuona majengo yao kuharibiwa.

Huku ni hospitalini tunaona mgonjwa na madaktari wawili .Mgonjwa huyo anaonekana kuwa na shida la meno. Wauguzi hao wanaonekana kuwa na kuvaa barakoa na ili wasiweze ku...

Hapa naona ya kwamba, kuna madawa ambazo haijatumika na shindano. Hii dawa inatumika kwa kundungia mgonjwa ili apate afya njema na afurahie maishani mwake vizuri.

Hapa tunaona sindano na chanjo, sindano na chanjo utumika katika kutibu mgonjwa hili aweze kuwa na afya njema na kupata nguvu na kuendelea kuishi maisha yake.

Huku ni hospitali tunaona muuguzi akiwa na mgonjwa akitunga sindano, muuguzi huyu anaonekana kufaa barakoa na mkuu ya kazi.

Hapa tunaona madaktari. Madaktari hawa wanaonekana kuwa kwenye oparesheni. Madaktari hao wamevaa barakoa na pia glovu. Wanajaribu kumsaidia mgonjwa ili aweze kupata afya njema na kurudi katika hali yake sawa.

Huku tunaona ya kwamba kuna daktari ambaye amevaa barakoa usoni mwake huku pia kuna mtu ambaye anapata chanjo kwa kudungwa sindano begani mwake ili apate afya njema maishani mwake.

Hili ni hospitali kuu ya meno. Tunaona muuguzi na mgonjwa. Muuguzi huyu anaonekana kutaka kumsaidia mgonjwa huyu. Mgonjwa huyu anaweza akawa alikuwa anaumwa na meno. Muuguzi anajaribu kumsaidia.

Huku naona madawa ambazo hazijatumiwa hizi madawa ni ya kutumia kwa kumeswa hili mtu awe na afya nchema, pia dawa inaonekana kuwa Iko hospitalini ambapo inatumiwa na wagonjwa.

Huku naona madawa ambazo hazijatumika. Hii dawa wakati mtu anapotumia itamsaidia wa kupata hali njema. Madaktari huwa wanaonya watu na kupeana dhidi ya kutumia dawa hizi.

Hili ni shamba. Shamba hili limepandwa mimea. Mimea hiyo inaonekana kunyunyiziwa maji au kunyunyiziwa dawa na mtu huyo, ili itakapokua isiweze kupatwa maradhi tofauti tofauti. Yatakapo kua kubwa itaweza kuvunwa na itaweza kuuzwa sokoni ili watu wafaidike nchini.

Hapa tunaona madawa. Madawa hii inapotumika na mgonjwa, mgonjwa anaweza anaweza kupata hali njema. Hiyo itamwezesha kuendelea kuishi vizuri. Na pia madawa hii yanaweza kumwepusha kumwepusha na magonjwa mbalimbali ambayo itajaribu kuadhiri afya yake.

HUku tunaona ya kwamba kuna shamba kubwa ambalo limepandwa. Pia huku naona mkulima ambaye amepiga dawa mimea zake ambazo ziko kwa shamba ili kuzuia maradhi zozote zinazokumbatiana na mimea.

Huku naona kwamba kuna mtu ambaye anapiga dawa mimea yake iliyoko kwa shamba. Hii iko na umuhimu mkubwa kwa mimea hizi kwa kupigwa dawa halitapatikana na ugonjwa yoyote.

Huku tunaona ya kwamba kuna dawa ambalo halijatumika na pia kuna sindano ambayo haijafunguliwa kamwe. Hizi vifaa zinatumika kwa kumsaidia mgonjwa aliyeumia kwa kupigwa sindano na kufungwa mahali alijehuriwa.

Huku tunaona yakwamba kuna daktari mmoja ambaye amevalia barakoa. Huyu daktari anaonekana kuwa, anapima dawa ili aende akamdungie mgonjwa, ili apate afya nzuri maishani mwake.

Hapa tunaona wauguzi wakiwa katika oparesheni , wanaonekana kuwa waangalivu sana kwa kazi yao hili kuweza kusaidia mgonjwa huyu kupata afya au hali njema ya badaye.

Huku tunaona ya kwamba kuna shamba kubwa ambayo watu wamepanda mimea zao, hii shamba inaonekana kuwa ikipigwa dawa ili wapate kuepushwa kwa maradhi mbaya mbaya.

Hii ni dawa. Dawa hii hutumika na wagonjwa. Mgonjwa atakapotumia dawa hii, ataweza kuwa na afya njema, yaani atakuwa na nguvu ya kumsaidia kuendelea kuishi na pia ataweza kuwa mwema.

Hapa ni msituni, kunaonekana kuwa na moto ambao uliweza kuenea msitu mzima. Tunaona watu ambao wanajaribu kuuzima moto huu kutumia maji mingi.

Huku tuanona ya kwamba kuna mjengo iliyo haribika ikaleta hasara kubwa kwa srikali yetu. Hii mjengo inaonekana kuwa ilikuwa kazee au imetumika kwa miaka mingi zilizopita.

Huku tunaona tangazo ni ya dawa. Dawa hii inatumika maradi iliongezwa kwa kurudia tendo la ndoa. Hii dawa imewezesha watu kurudiana au kurudi kwa ndoa zao.

Huku naona ya kwamba, kuna watu ambazo wanaigarisha huku didi ya kuaribika. Huku pia kuna watu ambazo wamevaa kofia ambazo ni ya serekali.

Hapa ni hospitalini tunaweza kumuona muuguzi akiwatibu wagonjwa ,pia tunaona vitanda ambazo hutumika kuwalaza wagonjwa. Huku utaweza kupata afya njema.

Huku huku tunaona wauguzi wawili ambao anasafishia mgonjwa meno yake ili apate kuwa na harufu njema na asije kwamba anaumwa na meno zake tena.

Hili ni dawa. Dawa hili hutumiwa na wagonjwa. Mgonjwa atakapotumia dawa hizi ataweza kuwa na hali njema yaani afya yake itaweza kuboreka kulingana na venye ilikuwa akiwa mgonjwa. Dawa hili litaweza kumsaidia sana.

Hapa tunaona madawa ,madawa haya yana manufaa mingi yatatumika kumsaidia mgonjwa ili aweze kupata afya njema na kuweza kuishi vizuri bila shida yoyote.

Huku naona kwamba kuna watoto wawili wansafisha mikono yao ili kuhakikisha kuwa wanaidumisha usafi, huku pia inaonekana kuwa ni hospitalini au kuna mjengo.

Huku tunaona yakwamba kuna mtoto, daktari,, na mamaye, huyu mtoto anapata chanjo kwa kudungwa sindano. Hapa kuna uwezekano yakuwa huyu mtoto atapata hali njema au afya nzuri atakapokuwa mkubwa.

Hapa tunamuona mzazi akiwa na mtoto wake . Mtoto huyu anaonekana akipata chanjo. Chanjo hiyo itamsaidia anapokuwa asiwe asipatwe na maradhi mengi yaani akuwe na afya njema , pia chanjo hii itamwezesha awe.

Hii ni mikono miwili. Mikono hiyo inaonekana kuwa na sabuni. Ina maana kuwa, mwenye mikono anang'arisha mikono zake ziwe safi kwani aliweza kushika uchafu ambao asipoosha mikono yataweza mdhuru afya yake.

Hapa naona muuguzi akiwa katika oparesheni ya meno, anaonekana kuwa ni mwangalifu sana kwa kazi yake ili kuweza kusaidia mgonjwa huyu kupata hali njema.